Kwenye picha hii tunamwona muuguzi ambaye amesimama kando ya ng'ombe iliyo na madoa meusi na meupe, ukiangalia chini kunayo sakafu na maji yanayomwagika kutoka kwa mfereji.

Kwenye picha hii, tunaona wamama wawili wanaojisatiti ili kuweza kujikimu kifamilia ili kupata mahitaji yao ya kila siku. Wamama hawa wanaziuza ndizi zao ambazo wamezianika kwa soko.

Tunaiona shamba, mawingu yapendeza hayo. Kuna migomba za ndizi zilizonawiri vizuri na shamba yenyewe ukiweza kuiangalia vizuri unaweza kuona kwamba inapendeza.